Sambusa zenye umbo la pembe tatu zimetandazwa juu ya karatasi nyeupe pamoja na limau lililokatwa vipande vidogo.

Chakula kitamu kimeandaliwa kwa umakini, sahani kubwa uliyojaa wali mweupe uliyofungwa pembeni, kando yake kuna bakuli lililosheheni samaki ndani ya mchuzi uliyojaa viungo.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upana, mawimbi madogo yakigusa ukingo kwa utulivu huku minazi mirefu imesimama kwa fahari.

Shati la buluu limechorwa maandishi ya kichina. Kofia imetulia juu ya kichwa kwa mtindo wa kawaida. Mkono mmoja umeshikilia mfuko.

Majengo marefu yenye mandhari ya kuvutia, yamesimama nyuma ya viti vya mbao vilivyojipanga vizuri kwenye mchanga mweupe.

Bendera za rangi nyeupe zimesimama juu ya nyasi zenye kijani chepesi zikizungukwa na miti yenye majani yaliyorefuka.

Sahani safi imebeba kamba mkubwa aliyechomwa kwa ustadi. Pembeni yake kuna viazi vilivyokatwa vyema na kukaangwa mpaka kuwa na rangi ya dhahabu.

Shina pana la mti ulio na miaka mingi lililopasuka liko kwenye ardhi iliyozungukwa na nyasi laini pamoja na kivuli kinachosambaa kimya.

Meza ya sokoni imejaa vitu tofauti mfano karoti zenye mng'ao wa rangi ya machungwa, tangawizi iliyokatwakatwa vipande vidogo na vikapu vilivyojaa unga na mbegu mbalimbali.

Mezani kuna sahani mbili zilizosheheni wali uliochanganyika na vipande vya nyama ukizungukwa na kachumbari, pilipili na ndizi.

Sahani kubwa imejazwa mapochopocho kama vile viazi karai, katlesi, kababu, kachumbari na pilipili yaliyoandaliwa kwa ustadi.

Majani yamemea juu kwa msongamano wa kijani, shina pana likisimama katikati kwa nguvu ya asili, na mawe madogo yamepangwa pembeni kwa utaratibu.

Sahani ya mviringo imejaa wali mweupe wa mvuke katikati. Pembeni kamba waliopikwa hadi kupata rangi ya mcahungwa yenye mvuto.

Wali wa kahawia umetandazwa kwa ustadi ndani ya bakuli la mviringo pamoja na vipande vya nyama na viazi vilivyopikwa kwa ukamilifu.

Mgomba mmoja wa kijani kibichi umezaa mkungu wa ndizi zilizojaa na kunawiri tayari kwa kuvunwa.

Majani mapana ya mgomba yenye rangi ya kijani kibichi yamejikunja juu kwa muelekeo wa jua na yanang'aa dhidi ya anga la bluu.

Mikungu mingi ya ndizi za kijani kibichi zilizonona zimewekwa barazani na mtu mmoja anabeba mzigo huo kwa bidii.

Samaki wa kukaanga amelala ju ya vibanzi vilivyokatwa na kukaushwa kwa ustadi. Saladi safi ikipamba upande mmoja wa sahani.

Majengo yenye mapambo ya kitropiki yamezungukwa na miti ya minazi, nyasi safi, bwawa la kuogelea na miale ya jua iliyo nyooka juu ya paa za makuti.

Sahani nyeupe iliyo mezani, imepakuliwa vitu tofauti kama vile chapati, nyama ya kuchoma, viazi karai, mishakiki, limau na kachumbari tayari kuliwa.

Vipande vya nyama vilivyopikwa vizuri vimechomwa kwenye vijiti vya mbao. Vimepambwa kwa vitunguu vya zambarau, tomato na cucumber .

Mtu aliye vaa fulana nyeupe iliyo tulia juu ya suruali ya jeansi na buti za mvua zilizo funika miguu kwa ulinzi kamili. Yuko tayari kumhudumia ngombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Sahani pana imesheheni samaki wawili waliopikwa kwa mbinu tofauti. Mmoja ameoshwa kwa mchuzi wa manjano, mwengine ameokwa hadi kupata rangi ya kahawia ya kuvutia.

Majani mapana ya zambarao na kijani yanachanua kwa nguvu yakijishikilia juu ya mwamba wenye nyufa na matundu huku bomba jeupe lenye madoa ya kutu linapita katikakati likijipenyeza kwenye mzizi na mawe.

Mikono imeshika mfuko wa viazi wa rangi ya manjano na kijiko cha pinki kilichojaa mchuuzi mwekundu uliopikwa kwa ustadi.

Wali wa rangi tofauti umetandazwa kwenye sahani ukichanganyika na kachumbari iliyokatwa kwa ustadi katikati kipande cha nyama kimefunikwa na mchuzi mzito.

Meza imejaa mikungu ya ndizi za rangi mbalimbali zikipangwa kwa uzuri wa kibiashara na muuzaji aliyevaa shati jekundu na kofia nyeusi amesimama karibu akishughulikia mazao yake wa makini.

Ndoo na vyombo vya plastiki vimejaa unga wa rangi mbali mbali kama manjano, machungwa, kahawia na nyekundu. Kila kimoja kikiwa kimepangwa kwa umaridadi.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wamesimama ndani ya zizi la mbao lililozungukwa na uzio wa chuma ukihakikisha usalama ama utulivu wa mifugo hiyo .

Majani ya kijani yamefunika sehemu ya juu ya mwamba mkubwa, uliochongwa kwa asili, huku mapango madogo yakitoboa chini yake kwa umbile la kuvutia

Mtu aliyevalia vazi jeupe la kitaalamu na glavu za bluu mikononi. Amesimama mezani akishughulikia mchanganyiko wa kemikali Kwa mchanga.

Meza imejaa samaki waliokaangawa kwa ustadi wakiwa na rangi ya dhahabu iliyong'arisha ladha na wauzaji wamesimama kwa kujiamini tayari kuuza.

Sahani mbili zilizojaa wali wa rangi ya kahawia. Zimepambwa na mboga juu, zikiwa karibu na glasi mbili za juici huku bakuli dogo lenye mchuzi limetulia katikati likisubiri kuunganishwa na mlo.

Wali wa manjano na wekundu umetandazwa kwa wingi. Kipande kikubwa cha nyama kimewekwa katikati kikiwa kimepikwa kwa ustadi na mayai mawili meupe yamekaa juu .

Mkono wa mwanamke ,aliyevaa Pete kwenye kidole cha gumba na Cha pili. umeshikilia dafu lililokatwa na kutiwa mrija .Tayari kunywewa.

Sufuria pana za uandazi ziko wazi na zimejazwa vyakula mbalimbali kama vile sima, chapati, wali mweupe, wali wa kahawia na saladi.

Njia ya udongo imejipinda katikati ya manyasi ya kijani kibichi ikielekea kwenye nyumba zilizojengwa kwa ustadi wa kienyeji.

Majani ya kijani yametapakaa juu ya ardhi ya mchanga yakiwa yamechanua kwa ustadi na chupa ya plastiki imeanguka upande wa kushoto.

Mtu aliyevaa fulana ya kahawia ameinama akihudumia mashine ya kuchomea nyama inayotoa mvuke wa harufu tamu.

Sambusa tatu zenye rangi ya dhahabu, zimepangwa vizuri kwenye sahani ya mviringo pamoja na soseji mbili zilizokaangwa hadi kufikia weusi wa kung'aa.

Mashine ya kijani inaendeshwa kwa mkono ikisaga miwa na kutoa sharubati kwa kasi ya kusisimua na mtu aliyevaa fulana ya manjano anaihudumia.

Mti wenye shina pana umesimama katikati ya uwanja wa mchanga. Matawi yake yameenea yakitoa kivuli kizuri.

Bodi tatu za zamani zenye rangi nyeupe zimetegemezwa ukutani kwenye sakafu ya mchanga iliyojaa majani yaliyokauka.

Mahamri ya umbo ya pembe tatu, yamepangwa pembeni. Kando yake sambusa viazi na bhajia vilivyopikwa kwa ustadi zimepangwa tayari kuliwa.

Sahani ya chuma imebeba wali wa kahawia uliojaa mvuto wa mapishi ya nyumbani. Juu yake umewekwa vipande vya kuku, ndizi, kachumbari na supu.

Vipande vya viazi vimepangwa juu ya sahani yenye mapambo ya maua, rangi ya chungwa inang'aa kwa mvuto wa kukaangwa vizuri.

Wali wa rangi ya dhahabu unaong'aa kwa mvuto wa kupendeza, umetandazwa kwenye bakuli jeusi na majani ya bei na mdalasini yakipumua harufu ya kipekee.

Ndizi nyingi zilizoiva na kupiga rangi ya njano ziko mezani, mama aliyevaa nguo yenye rangi sare na kilemba amesimama akiziangalia kwa ustadi.

Katika uwanja mpana wa kijani kibichi. Tembo wanatembea kwa utaratibu. Wakizungukwa na nyasi ndefu zinazopepea kwa upepo wa asubuhi.

Sahani tatu zimepangwa mezani. Kila moja ikiwa na mpangilio tofauti. Kama vile samaki wenye mchuzi wa manjano chips na nyama iliyokaangwa Kwa ustadi, wali mweupe na kadhalika.

Sahani kubwa imejaa vitafunio vilivyowekwa kwa mpangilio na kuvutia kama vile mahamri, viazi, sambusa na soseji zilizopikwa mpaka zikaiva vizuri.

Mikungu mingi ya ndizi iliyozaa vizuri imevunwa na wakulima kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Soko la nafaka mbalimbali kama vile mahindi, ngano, mchele, mabuyu, mawele, mtama, wimbi, matefi, shahiri, oti na kadhalika limefunguliwa.

Masanduku yamepangwa, ndoo za plastiki zilizobeba bidhaa mbalimbali kama vile pilipili, tangawizi, manjano, bizari, mdalasini, iliki na kadhalika.

Majani yanacheza na upepo juu ya mchanga wa rangi ya udongo. Yakipamba mazingira ya miti mikubwa iliyosimama kwa fahari.

Mishakiki ya nyama imepangwa kwa ustadi, mikate mikubwa imewekwa pembeni na vyakula vya kukaangwa vinang'aa chini ya taa.

Mtu aliyevaa shati jeusi ameshika kifaa cha chuma karibu na sahani iliyojaa sambusa zilizokaangwa na kupangwa kwa ustadi.

Mishikaki ya nyama iliyoiva kikamilifu imetundikwa kwa uangalifu kwenye sahani ya metali. Kila kijiti kikiwa na vipande vya kuchomwa vilivyopata rangi ya dhahabu.

Vikapu vya rangi tofauti na ndoo za plastiki zimejaa viuongo vya kupendeza, kama vile manjano, pilipili, mdalasini na kadhalika.

Ng'ombe wawili wamelala kwenye nyasi za kijani, moja ni mwenye ngozi kahawia iliyojaa kengele shingoni na mwingine akiwa na mchanganyiko wa nyeupe na kahawia.

Ng'ombe mwenye madoadoa ya rangi mbili amesimama sakafuni palipojaa unyevunyevu na kifaa cha plastiki kinaning'inia pembeni.

Madau yaliyolala kwenye mchanga wa ufuoni yakiwa na muonekano wa uzee wa mbao yamepambwa na majani ya mmea yenye maua ya waridi hafifu.

Mtu aliyesimama kando ya majengo ya mbao, anamimina maziwa kuto kwenye chombo cha chuma, kuwekelea kingine kilichoekelewa juu ya mbao.

Mchele wa kahawia umetandazwa kwa umbo la duara, vipande vya kuku vimepangwa juu kwa mfuto, ndizi imekatwa nusu na kuekwa pembeni.

Vipande vya viazi karai na bajia vimeekwa kando kando kwa umakini ndani ya sahani iliyo na rangi tulivu ikiwa na muonekano wa kipekee.

Chapati mbili zilizo kauka zimewekwa nyama na kuviringishwa kwa ustadi na mboga iliyokatwa kwa makini imewekwa kando.

Mahamri manne ya mviringo yamepangwa kwa umaridadi juu ya sahani ya mbao kila moja likiwa na ukoko wa kahawia uliopikwa kwa ustadi.

Vikapu vya plastiki vimejaa viungo vya rangi tofauti huku watu wachache wakisimama pembeni wakichagua kwa makini bidhaa wanazohitaji.

Mizizi mikubwa ya mti imejivuta juu ya ardhi kwa sura ya kipekee ikizungukwa na nyasi laini zenye mvuto wa kijani safi.

Vipande vya mandazi vimezama kwenye mafuta yanayochemka, kila kimoja kikiwa na rangi ya kahawia na ya dhahabu inayovutia.

Majani yaliyonyooka yanaenea pembeni yakitenganishwa na barabara yenye lami laini isiyo na alama.

Mawe ya mviringo yametandazwa kuunda njia inayopenya katikati ya nyasi zilizokatwa vizuri ikielekea kwenye jengo lililojengwa kwa mbao.

Meza ya mbao imetandazwa na makombora ya baharini yenye miundo ya kipekee, badhi yakiwa na rangi angavu mengine yakivalia vumbi la asili.

Majengo ya mbao yamejipanga kwa ustadi kando ya ufuo wa kuvutia , huku miti yenye majani mabichi ikiinama kwa upepo laini na mawingu mepesi yanazunguka anga kwa utulivu.

Wali wa kahawia umetandazwa kwa umbo la duara. Vipande vya nyama vimechanganywa ndani kwa ladha ya kipekee huku karoti, vitunguu na dania vimewekwa pembeni.

Mahindi yamefungwa kwa kamba juu ya nguzo ya mbao iliyopinda kidogo yakining'inia kwa urefu sawana kutengeneza muktadha wa kijijini.

Vipande vya karoti vilivyokatwa kwa ustadi vinang'aa juu ya mchele wa kahawia, huku pilipili hoho za kijani na tomato nyekundu zikiongeza mvuto wa rangi.

Madafu yaliyokomaa yamekatwa na kunywewa maji, kupitia mrija pamoja na kuliwa ngozi yake ya ndani kwa uma.

Moto unawaka kwa nguvu ukitoa miale ya machungwa inayo ng'arisha mishkaki uliojaa vipande vya nyama vilivyopangwa kwa ustadi.

Majani marefu yameinuka kwa muelekeo wa juu pembeni mwa bwawa la maji tulivu, na ukuta wa nyuma umepambwa kwa maumbo ya duara, yenye rangi tulivu yakiongeza mvuto.

Mwanamume mmoja amesimama kando ya barabara ya lami akihudumu chakula kutoka kwa vyombo mbalimbali vilivyopangwa mezani.

Samaki wa rangi na ukubwa tofauti wamelazwa juu ya vyombo vya plastiki wengine wakiwa vipande tayari kuuzwa.

Mihogo minne imepangwa juu ya jiko la makaa, kila kipande kikiwa kimekatwa kwa urefu unaolingana, moto umewaka taratibu ukitoa joto linaloivisha upande iliyoanza kubadilika rangi.

Sahani nyeusi imetandazwa wali wenye mchanganyiko wa rangi tofauti, ulioandaliwa kwa ustadi wa kupendeza na juu yake kuna vipande vya nyama ya kukaangwa viliyowekwa kwa mpangilio mzuri.

Mishakiki ya nyama imechomwa kwa ustadi, rangi ya kahawia iking'aa juu ya jiko la makaa linalotoa joto la kupikia kwa kasi.

Matawi ya minazi mirefu iliyojipanga kwa mstari, yanatingizwa kwa upepo wa pwani na mchanga mweupe umefunikwa na alama za miguu.

Njia ya udongo imetanda katikati ya migomba yenye majani mapana. Kila mti ukiinua kifungu cha ndizi za kijani kilichojaa.

Bhajia za manjano zilizoandaliwa na kupikwa vizuri, zimepakuliwa kwenye sahani ya kaure nyeupe na ziko tayari kuliwa.

Sajili ya mapishi imeandaliwa kwa umaridadi kila sahani ikitowa harufu tamu ya kuvutia na rangi za kupendeza kuanzia wali wa kamba, mishakiki, kaimati, sambusa na kadhalika.

Mchanga mweupe ulio na uchafu mwingi umetandazwa kwa upole kando ya maji tulivu na madau matatu ya mbao yaliyo ya zamani yako juu yake.

Bhajia za kunde pamoja na viazi karai vilivyotoka kupikwa vinaonekana kuwa vya kuvutia na vitamu kupindukia.

Majani marefu yamejikunja juu ya ardhi yenye rotuba. Mnazi umesimama katikati ukizungukwa na vichaka vya kijani.

Meza imejaa vitafunwa vya moto kama vile; sambusa, mahamri, mkate wa sinia bajia na kadhalika, kila moja kikiwakilisha ladha za mtaa wa Afrika mashariki.

Majani yamechanua kwa wingi juu ya udongo wenye rutuba. Miti mirefu imesimama katikati ya ua lilizozungukwa na ukuta mweupe.

Mchele mweupe na wa manjano umetandazwa kwa umbo la duara ukibambwa na majani mabichi ya coriander juu yake. Pembeni kipande cha kuku kimekaangwa kwa mchuzi mzito wa kahawia.

Sahani nyeupe imepambwa kwa wali wa kukaangwa uliopikwa kwa ustadi, kamba waliotiwa rangi ya waridi, karoti na pilipili hoho vimekatwa vipande vidogo.

Vikapu vya mikono vilivyotengezwa kwa nyasi vimesheheni viungo vyenye harufu ya kuvutia. Ikiwemo paprika, manjano, pilipili na kadhalika.

Majani mekundu yaliyokauka yametawanyika kwenye nyasi laini, zilizo karibu na mti mkubwa wenye matawi yalioshuka.

Mtu aliyevaa shati la waridi na sketi ya kahawia anamimina maji kutoka kwa bomba la kijani yakimwagika kwenye ngozi ya ng'ombe aliyesimama kwa utulivu.

Vifunganisho vyenye rangi angavu vimepangwa kwa ustadi kwenye meza ya mauzo huku viungo, nafaka na bidhaa nyingine zikiwa ndani ya vyombo vya plastiki.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upana, majani ya minazi yanapepea juu ya mitende mirefu, bahari imetulia mbali ikigusa upeo wa macho kwa rangi ya samawati.

Rundo la viungo limetandazwa kwenye vikapu vya kahawia kila kimoja kikiwa na rangi tofauti inayovutia macho na karatasi zenye maandishi ya kifaransa zimetundikwa juu.

Vishungi vya ndizi vimejikusanya kwa msongamano mzuri, kila tunda likining'inia kwa mnyonyoro asili, rangi ya kijani kibichi inang'aa kwa nguvu na uhai.